Kuna pesa hapa ambayo ni shilingi elfu moja ya Kenya ambayo imetoka benki kuu ya Kenya na pia wametuonyesha nyuma ambapo wamechora nchi ikionyesha na pia kuna mkono ambayo imeshikilia pesa hii ikionyesha kuwa ni kidole tu inaonekana.

Kuna shughuli za biashara ambazo zinaendelea hapa, ikionekana kuna duka na duka mbili zimefunguliwa ambayo moja ni ya shughuli ingine ambayo ni za pombe, na ingine ni ya maziwa ambayo kuna mtu amesimama mlangoni ikionekana uenda yeye ndio anauza maziwa, na duka ingine hapa ambayo iko kando yake haija funguliwa.

Hapa ni soko na hapa mahali inaonekana wanauza viatu na pia kuna manguo katika upande mwingine, watu huwa wanakuja hapa wananunua viatu pia kuna vitu ambavo ziko kwa magunia ambazo hazijafunguliwa bado.

Hii ni simu ya mkononi na ni mahali ambapo inaonyesha pesa ambazo mtu amezitumia na ambapo pesa ambazo mtu amebakiwa ambapo ni M-Pesa na inaonekana kabisa ni ishara nzuri ambapo mtu anaweza ona amebakiwa na shilingi ngapi bila kutumia vitu vingi hapo na pia kuonyesha mahali ametuma pesa zake zote akiwa hakumbuki. Hapa ndio maana.

Hapa ni kibanda cha kuuza matunda ambapo kuna ovacado , kuna machungwa, kuna maembe na pia kuna vitu vingine hapa ambapo pia kuna makaratasi mtu akikuja kununua ndizo karatasi ambazo anazofungiwa ziko hapa tu.

Hapa ni sokoni ambapo wanauza viatu, pia kuna manguo, kuna mabegi. Watu hapa wanakuja wanatafuta kitu wanachopendezwa na ndio maana wanachukua na pia kuna watu ambao wanatembea wakitafuta vitu ambavyo wanataka kununua na pia kuna watu wengine ambao wamesimama wakionekana kwamba wao ndio wanauza vitu hivi.

Kuna gari moja hapa. Gari hili ni la rangi nyeupe ambapo dirisha ya mbele imefunguliwa ikionekana kuna mtu amekuwa hapa ndani huenda ametoka nje kuenda kwa shughuli zake ndio maana amefungua dirisha ama huenda ako nyuma akiwa haonekani. Haijafunguliwa dirisha ya nyuma ndio maana.

Kuna mkono ambayo imeshikilia pesa hapa, ambayo ni shilingi mia mbili ya Kenya, shilingi hamsini ya Kenya na pia shilingi mia moja ya Kenya. Mkono hii inaonekana pia imeshika pesa ingine kwa ambayo haionekani vizuri, ni kama ni shillingi hamsini. Pia kuna kitu ambayo inaonekana ni kompyuta. Huyu mtu anaonekana ako kwa ofisi.

Hii ni kibanda cha kuuza vyakula ambapo kuna ndizi ambazo zimeiva. Pia kuna ndizi mbichi ambazo mtu anaenda kuzipika. Na pia kuna nyanya, kuna pilipili hoho na kuna vitu zingine ambazo hazionekani. Mtu anakuja hapa ananunua vitu.

Hapa ni duka ambapo kuna watu wawili, kuna hapa pia duka hii ni kuna M-Pesa ambapo mtu anaweza tuma na kupokea pesa kutumia simu yake ya mkononi. Kuna watu wawili hapa ikionekana kuna mtu mmoja ambaye ako dukani ndani ambaye anawahudumia hao watu. Na pia hapa panaonekana ni mahali ambapo shughuli za kibiashara zinaendelea.

Kuna tangazo hapa watu wachukue bima ya gari yao ambao mtu akiezapata ajali ama nini yoyote bila malipo yoyote atakayotibiwa. Pia wameweka nambari zao hapa, ambayo mtu anaweza wapigia akitaka maelezo zadi.

Kuna magari mengi hapa. Inaonekana ni ya aina moja lakini ni ya rangi tofauti tofauti. Ni mahali pa kuuza magari ambapo mtu anakuja anachagua rangi ambayo ameipenda ndio maana ananunua gari ile ambayo ameipenda na pia ananunua yenye ameipenda kabisa.

Hapa kuna pesa nyingi ambazo, ni shilingi elfu moja ya Kenya, ambapo wametuonyesha nyuma ambapo imechorwa nchi, na pia inaonekana pesa hii ni nne ambayo kwa jumla ni shilingi elfu nne ya Kenya, na pia pesa hii inatoka katika benki kuu ya Kenya vile imeandikwa.

Kuna gari ya rangi nyeusi hapa ambayo nambari yake ya usajili ni KDK ambayo inaonyesha kabisa ni ya Kenya na pia wamechora bendera ya Kenya hapo mbele na pia hapa inaonekana kuna mtu ameingia ndani maana kuna mlango hapa.

Kuna picha ambayo inaonyesha simu ya mkononi ambapo mtu anawezatumia Mpesa na ambapo anaezaona ambacho amebakiwa shilingi ngapi. Ambapo hapa tunaona kabisa ni shilingi elfu sitini na nane mia elfu nane ya Kenya.

Hapa ni kibanda au henda ni sokoni ya mboga ambapo kuna aina nyingi ya mboga. Kuna dania, kuna spinach , kuna sukuma na mboga nyingi hapa ambapo mtu anakuja hapa na kununua mboga ambayo inampendeza.

Kuna shughuli za kibiashara ambazo zinaendelea hapa ikionekana kuna duka na pia kuna duka la M-PESA ambapo mtu anaeza tuma na kupokea pesa kutumia simu yake ya mkononi, hii inaonekana hakuna watu wengi huku nje, kuonekana hapa si mahali ambapo shughuli za kibiashara zinashika sana ambapo watu ni wengi.

Kuna magari hapa na pia kuna watu ambao wanatembea tembea huku ikionekana hapa kulikua na sherehe fulani ndo maana watu hao wamekuja wakaweka magari yao hapa ili wakaweze wakahudhuria sherehe ili baada ya sherehe kila mtu atakuja kuchukua magari yake.

Kuna tangazo hapa ambapo wanasema kuwa kuna bima ya watu ambao wamefariki na wao wanajiita malkia ambapo mtu analipia shilingi mia sita na ishirini shilingi ya kenya ambapo pia mtu akifariki na pia wanamshughulikia vizuri sana.

Kuna watu watatu hapa, vijana wawili na pia dada mmoja ambao wameshikilia simu ya mkononi ukiwaangalia wote wakiwa wanatabasamu kuna kitu ambacho wanakiona na inaonekana kabisaa wamefurahia pia kuna magari kando yao ambao huenda magari haya ni yao.

Hii ni bima ya gari, haina ya taksi ambaye ni ya mwezi moja, mtu analipia elfu moja mia tano, ambayo wamechora magari hapa na pia unaweza sema unaeza lipia elfu tano juu ili uweze ukaendeleza, na pia wameweka nambari naho juu ili mtu anaweza kuwapigia akitaka maelezo zaidi.

Hapa ni mahali pakuuza magari, ambapo ni magari ya aina moja ambayo ni Mercedes , ingawa magari haya yanafanana lakini rangi ni tofauti kuna rangi nyeusi na pia kuna ya rangi nyeupe. Hapa mtu anakuja anachangua rangi ambayo ameipenda, akiwa amependezwa na nyeupe ama nyeusi hapa ndipo ananunua gari yake.